Mfumo wa kilimo cha hydroponics unaonyesha mimea midogo ikikua kwenye mabomba meupe. Maji yanapita kwenye mabomba hayo yakinyunyizia mizizi. Mimea ya kijani kibichi inazunguka ikionyesha mazingira safi.

Shamba kubwa la letuse limepangwa kwa safu likionyesha mfumo wa kilimo cha hydrophonics . Mimea inakua kwenye mabomba meupe yenye matundu na miti mirefu inaonekana nyuma. Hii inaashiria uzalishaji wa mazao kwa njia ya kisasa au ufanisi.

Kikombe cha plastiki cha bluu kimetumika kama sehemu ya mfumo wa upandaji wa mimea. Majani ya kijani kibichi ya lettuce yanaonekana yakikua ndani yake. Hii inaashiria mbinu ya upandaji wa mimea kwa njia isiyo ya kawaida labda hydroponics .

Mimea ya letuse yenye majani mabichi imepandwa kwenye mabomba meupe ya PVC yakionyesha mfumo wa hydrophonics . Taa maalum ya ukuaji imening'inia juu ya mimea ikitoa mwanga. Hii inaashiria kilimo cha kisasa cha bustani ya ndani.

Mimea ya kijani imepandwa kwenye rafu zilizopangwa zikionyesha mfumo wa kilimo cha ndani. Taa zimetundikwa juu ya kila rafu zikitoa mwanga kwa mimea. Hii inaonekana kama shamba la kisasa la bustani ya ndani.

Bustani ndogo ya mboga imepandwa kwenye mstatili wa mbao. Mimea mingi ya kijani kibichi inaonekana ikikua vizuri, ikiashiria utunzaji mzuri. Mfumo wa umwagiliaji umewekwa ukihakikisha mimea inapata maji ya kutosha.

Nyumba ya kijani imejengwa ikiwa na mimea mingi ya kijani, iliyopandwa kwa mistari. Muundo wa chuma umefunika paa la wazi, likitoa Kinga kwa mimea. Hii inaonekana kama mradi wa kilimo wa kisasa.

Ng'ombe wengi weusi na weupe, wamejipanga kwenye vizimba vya chuma. Wanakaa wima wakiwa wametulia sakafu inaonekana kuwa na unyevu kidogo. Hii ni taswira ya shamba la ng'ombe na maziwa

Mkulima anaonekana akitembea kwenye shamba la mahindi akielekea mbele. Shamba limejaa mimea ya mahindi yenye afya ikionyesha mavuno mazuri. Anaonekana amebeba mkoba mgongoni labda vifaa vya shamba au chakula.

Mashamba makubwa ya chai yameenea kwenye vilima yakionyesha kijani kibichi, njia ndogo ya udongo inapita katikati ya mashamba ikielekea mbali, anga la bluu lina mawingu meupe likionyesha mandhari nzuri.

Eneo lenye bustani lenye mimea mingi ya kijani kibichi linaonekana. Mimea io imepandwa chini ya paa la wavu labda kulinda mimea. Nyuma ya mimea kuna jengo na anga la buluu na mawingu.

Watu watatu wako shambani wakifanya kazi ya kilimo wakinyoosha migongo yao kuelekea mimea ya kabichi. Udongo unaonekana kuwa na unyenyevu kidogo na mimea imemea kwenye eneo kubwa. Hii inaashiria shughuli za kilimo na uvunaji wa mazao.

Matrekta yanatumika Kulima shambani kubwa lenye udongo mwekundu chini ya anga la buluu. Sehemu moja ya shamba tayari imelimwa ikionyesha udongo uliogeuzwa. Mkulima anaendesha trekta akionyesha shughuli za kilimo.

Ng'ombe weusi na weupe wamejipanga kwenye uzio wa chuma. Baadhi yao wanakula kutoka kwenye malisho. Mifugo mingi inaonekana katika banda hili.

Banda kubwa limejaa kuku wengi sana wanaovugwa kwa ajili ya nyama. Mfumo wa kulisha na kunyweshea maji unaonekana ukiwa na vibuyu vyekundu vilivyotundikwa, huku kuku hao wanaonekana kuwa wazima na wenye afya wakisubiri kukua.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone umewekwa kwenye udongo. Maji yanatoka pole pole kutoka kwenye bomba jeusi. Mimea michanga ya kijani inazunguka ikionyesha ukuaji.

Mistari mirefu ya mimea imepandwa shambani, ikiwa na mrefu ya maji iliyotiririka katikati. Ardhi inaonekana yenye rotuba, na imeandaliwa kwa kilimo. Hii inaashiria mfumo ya umwangiliaji wa mifereji, unaotumika kulima mazao.

Shamba kubwa limelimwa kwa mistari na maji yanatiririka kwenye mifereji. Mboga changa zinaonekana zikimea kwenye matuta. Mfumo wa uangaliaji kwa kutumia mabomba umewekwa.

Mimea michanga ya kijani imepandwa kwenye udongo wa kahawia, mirija myeusi imelala ardhini ikiashiria mfumo wa umwagiliaji wa matone, hii inaonekana kama shamba lililolimwa kwa uangalifu.

Mimea michanga ya kijani imepandwa kwenye udongo. Kuna bomba jeusi la umwagiliaji limelala kando ya mimea hiyo. Hali hii inaashiria mfumo wa kilimo cha umwagiliaji wa matone.

Shamba kubwa la mboga linaonyesha safu ndefu za mimea michanga. Mfumo wa umwagiliaji wa matone unaonekana ukiwa na mabomba meupe na wadogo waliotawanyika. Njia ya udongo inaonekana kando ya shamba ikielekea mbele.

Shamba kubwa limepandwa mimea midogo iliyonyoosha katika mistari. Mabomba meusi yamepangwa kando ya mistari yakionyesha mfumo wa umwagiliaji. Mlima inaonekana kwa mbali.

Shamba kubwa la mimea limemwagiliwa na mashine ya kunyunyizia maji. Mabomba marefu yanatoka kwenye mashine hio, yakipeleka maji kwenye mimea iliyopangwa vizuri.

Mipira miwili mirefu ya umwagiliaji imelazwa ardhini, ikionyesha maji yakinyunyuziwa kwenye mimea midogo. Udongo unaonekana kuwa na unyevu na mimea mingine mikubwa inaonekana kwa nyuma. Huu ni mfumo wa kisasa wa umwagiliaji unaotumiwa shambani.

Shamba hili linaonekana likitumia mfumo wa umwagiliaji wa matone. Mipira myeusi imewekwa shambani ikisambaza maji kwa mimea. Hii ni njia bora ya kuhifadhi maji na kuongeza tija shambani.

Shamba linaonekana likiwa na safu za mimea michanga na mfumo wa umwagiliaji wa matone. Mabomba meusi na vali za bluu zimetanda ardhini zikipeleka maji kwa mimea. Hii inaonyesha matumizi ya teknolojia katika kilimo kuhakikisha ukuaji mzuri wa mazao.

Mimea ya pilipili hoho inastawi ndani ya chafu. Pilipili zingine za rangi ya manjano zimetundikwa kwenye mimea. Mfumo wa uangaliaji unatumika kuhakikisha mimea inapata maji ya kutosha.

paneli za sola zimepangwa kwenye fremu zikielekea angani. Zimesimama katikati ya shamba la kijani lililolimwa kwa uangaliaji. Hii inaashiria matumizi ya nishati ya jua kwa shughuli za kilimo.

Safu ndefu za mimea ya kijani zimepangwa kwenye shamba, zikionesha ukuaji mzuri. Mfereji wa maji unapita katikati ya safu ukitoa maji kwa mimea .Hii inaashiria kilimo chenye umwagiliaji.

Sprinkler ya umwagiliaji inamwaga maji kwenye bustani yenye mimea michanga. Mfumo wa mabomba unaonekana ukielekea mbali ukiashiria umwagiliaji unaendelea. Udongo wa kahawia umetanda ukinyonywa maji ya mimea.

Bustani inaonyesha mimea midogo iliyopandwa kwa safu ikiwa na fomu ya umwagiliaji wa matone. Mabomba ya buluu na nyeusi yamewekwa ardhini kando ya mimea. udongo unaonekana kuwa mkavu na umetanda kuashiria umwagiliaji unahitajika.

Shamba kubwa limepangwa kwa mistari mirefu likionyesha mimea midogo. Mifereji iliyojaa maji imepita katikati ya mimea. Ikionyesha mfumo wa umwagiliaji. Hali hii inaashiria kilimo cha kisasa.

Shamba kubwa limelimwa kwa mistari mirefu likionyesha mimea midogo ya kijani. Mifereji ya maji imepita katikati ya mistari ya mimea. Ikionyesha mfumo wa umwangiliaji. Hali hii inaashiria kilimo chenye mpangilio.

Shamba la mimea michanga imepandwa kwa safu na mfumo wa umwagiliaji wa matone. Maji yanatolewa kupitia mabomba meusi yaliyo tanda chini. Hii inaashiria kilimo cha kisasa kinacho tumia teknolojia ya umwagiliaji.